Kijana aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa ndani ya ofisi ya daktari wa meno, akikaguliwa meno yake tayari kwa ajili ya kupata matibabu.

Madaktari wawili wa meno, wakiwa wamevaa nguo maalumu za rangi ya bluu pamoja na barakoa, wakitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa.

Mama pamoja na mtoto wakiwa wanapiga mswaki, ili kutunza meno yao na kuyafanya yawe imara.

Daktari wa meno aliyevaa koti rangi la nyeupe barakoa pamoja na glavu akitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa aliye kaa katika kiti.

Tingatinga kubwa la rangi ya njano, likikusanya takataka na kuziweka katika eneo maalumu, ili zikapate kuchakatwa kwa lengo la kutunza mazingira.

Madaktari wakiwa ndani ya chumba maalumu cha upasuaji wakiwa wamevaa nguo maalumu zenye rangi za kijani, buti nyeupe pamoja na barakoa wakitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa.

Madaktari wakiwa ndani ya chumba maalumu cha upasuaji, wakiwa wamevaa nguo maalumu zenye rangi ya kijani, pamoja na barakoa wakitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa.

Daktari aliyevaa sare maalumu ya rangi ya bluu pamoja na kifaa maalumu, cha kupima afya ya binadamu akiwa anajaza fomu hospitalini.

Madaktari wakiwa ndani ya chumba maalumu cha upasuaji, wakiwa wamevaa nguo za rangi ya bluu pamoja na barakoa wakitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa sare maalumu za rangi ya bluu pamoja na koti jeupe, wakiwa wamesimama kwa ajili ya kupiga picha.

Kijana mdogo ambaye ni daktari akiwa amevaa koti maalumu la rangi nyeupe pamoja na suruali nyeusi akipiga picha hospitalini.

Kijana mdogo aliye daktari, akiwa amevaa koti la rangi nyeupe, glavu, pamoja na kitambulisho, akipima wagonjwa katika eneo la hospitali.

Kijana aliyekuwa daktari, akiwa amevaa koti la rangi nyeupe na kifaa maalumu cha matibabu akiwa ndani ya ofisi yake hospitalini.

Madaktari wawili wa watoto waliovaa nguo maalumu za rangi ya kijani pamoja na barakoa nyeupe, wakitoa matibabu kwa mtoto.

Mtoto mdogo akiwa amening’inia katika kifaa maalumu, kinachotumika kupima uzito wake; ili kujua maendeleo yake na afya yake.

Mmea mdogo wenye majani membamba, uliooteshwa katika chombo maalumu, unaotumika kama mitishamba kutibu magonjwa ya aina tofauti.

Mmea wenye majani mapana ya rangi ya kijani unaotumika kama tiba asili kwa ajili ajili ya magonjwa tofauti.

Chupa za aina tofauti zinazotumika kubeba tiba asili, zikiwa zimepangwa mezani, tayari kwa ajili ya mauzo kwa watu mbalimbali.